Hiki kitabu ni kizuri sana. Hiki kitabu tunatumia kujifunza lugha ya kimombo. Hiki kitabu ni cha watoto na ina umuhimu sana katika shuleni.

Hii kitabu inaitwa Ayub mashakani inaofaida mingi sana watoto na hata watu wakubwa wakisoma inasaidia kwenye kwandika, kuandika na hata kuongea.

bao hili linasadia wanafunzi wafunzwe vizuri wajue kila kitu mwalimu anaandika na watoto wanaanza kusoma

Vitu vingi ziko hapa hapo kwa sakafu zime, ni safi sana kuna kitu chekundu, vitu nyeupenyeupe madirisha inatoa light vizuri sana.

hapa uhondo ziliandikwa na herufi ndogondogo ya a,b,d,dh,f,gh, rula nayo iko hapo imeandikwa vizuri

Katika spoti, kuna vijana wamesimama hapa mwingine ni kiwete, anatumia ile ya kurukaruka nayo, hapo kuna kijana mwingine anawasaidia.